Watu wawili (mmoja jinsia ya kike na mwingine jinsia ya kiume) wakiwa mbele ya duka la mbolea na dawa za kilimo pamoja na dawa za mifugo, wakifanya mazungumzo ya manunuzi. Bidhaa zimeandikwa majina ili kumrahisishia mnunuzi kujua ni kitu gani anahitaji.

Wakulima waliopo shambani kuvuna mahindi, ambalo ni moja kati ya mazao ya biashara maarufu Tanzania. Wameshayatoa kwenye miche yake tayari kuyapakia kwenye mifuko ili kuyapeleka sokoni.

Hizi ni kahawa ambazo ni zao la biashara ambazo zilizo vunwa kutoka mashambani, na wakulima wapo wakizifanyia usafi ili kuziandaa kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Mkulima huyu wa kike akiwa shambani kuvuna zao la biashara aina ya viazi, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza, kwani zao hilo limeshakomaa kwa ajili ya kufanyiwa biashara.

Zipo aina mbalimbali za uvunaji ambazo mkulima anaweza kuzitumia, lakini mkulima huyu hutumia gari ambalo ni uvunaji wa kisasa anavuna mahindi ambayo ni zao la biashara. Kwani yameshakomaa tayari kwa kuingia sokoni kuuzwa.

Katika shamba hili zinazoonekana nyanya ambazo zimeishaiva na kuvunwa tayari kwa kwenda kuuzwa, lakini zingine bado hazijavunwa kwani lazima zisubiliwe ili ziive ili ziweze kuwa na soko.

Mahindi ambayo ni zao la biashara, yametoka kuvunwa shambani na mkulima huyu wa kike; ambayo yameanikwa ili yaweze kukauka vizuri, tayari kwa kuingia sokoni ili kuweza kuwavutia wateja.

Teknolojia imeweza kuwasaidia wakulima kwa kutokutegemea jembe la mkono peke yake, kwani kupitia mashine hizi za kilimo wanaweza kupanda mazao bila kutegemea jua wala mvua na wakaweza kupata mazao kama mkulima huyu.

Mashine hii ya kisasa kupitia shamba hili la kisasa limeweza kumsaidia mkulima huyu kuweza kupata mazao mengi ambayo ni nyanya, miche hii imeweza kustawi vizuri kwa kutokutegemea jembe la mkono.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya kijani inayotumika katika kilimo, ambayo mkulima anaiendesha kwa kutumia mikono ili kukatia nyasi au kuvuna mazao.

Mkulima wa kiume akiwa katika vitalu vya miche ya miti mbalimbali ikiwemo miashoki na miche mingine, miche hiyo iko tayari kwenda kupandwa kwa ajili ya kuendeleza misitu ambayo kijiografia ina faida nyingi kwenye kulinda mazingira.

Mazao yaliyostawi yaliyo katika chumba maalum kinachotumiwa kukuza mazao kwa kutumia kilimo kisichotegemea udongo, bali kwa kutegemea maji pekee kuweza kuyastawisha.

Mimea hii imestawi iliyo kwenye vifaa maalumu ambavyo vinatumika kupandia mimea pasi na kutegemea udongo wa ardhini, bali ni kilimo kinachotegemea maji pekee kukuza mimea hiyo.

Wanasayansi wamebuni mifumo ya umwagiliaji mbalimbali ili kuwasaidia wakulima kuendana na mabadiliko ya tabia nchi kwani bila hata mvua wanaweza kuendelea kulima na kupata mazao yaliyo bora.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyonakshiwa kwa miti ya kijani, milima yenye nyasi za kijani pamoja na bwawa zuri la maji, ambalo pia ni kivutio kwa ndege hao ambao wanaochezea maji pamoja na kunywa maji hayo.

Miti iliyostawi vizuri pamoja na majani na mashamba ni moja kati ya vitu vinavyo pendezesha mandhari hii kuonekana mandhari nzuri iliyozunguka jamii na wakazi wa eneo husika.

Mifugo mbalimbali zikiwemo bata pamoja na kuku wakiwa nje ya banda wakipata chakula, mifugo hii ni faida kwa mfugaji kwani ni chanzo cha kipato pamoja pia na mboga kwa mfugaji huyo.

Vibeseni vidogo vyeusi ,maalum vilivo mchanga ndani yake pamoja na mbegu, ambacho kinafanyika hapa ni upandaji wa mbegu ili kwenda kutumika katika mashamba mbalimbali ya mazao.

Shamba linaloonyesha mbegu za mahindi zilizochipua vizuri, kwani udongo wake ni mzuri wenye rutuba unaosaidia mahindi hayo kuweza kuwa vizuri.